Gari aina ya 'Hilux' imeegezwa shambani na nyuma ya hii gari kuna mtu ambaye huenda akawa dereva wa hiyo gari.